Kitabu kimechapakaa sana. Ni kitabu ya somo la kiingereza darasa la pili, iliandikwa na mtu aitwayo Haydn Richards. Kitabu hiki ni cha zamani. Inaonyeshwa imechorwa maua. Hapa ni shuleni kitabu hiki hupatikana.

Mtu anaruka. Hii ni mchezo wa kuruka. Anaitwa Samson Ojuka. Ni Mkenya aliyezaliwa mwezi wa nne, siku ya kumi na tatu, mwaka wa 1996. Anaruka mita 100, 200. Ako na ulemavu.

Darasani ubao wa kuandika imo. Mwalimu amewafundisha wanafunzi. Ameandika vitu kwenye ubao. Kifutio cha ubao iko chini. Anawafundisha kuandika somo la Kiingereza. Ameandika tarehe hapo na ajenda.

Masiku ya wiki yameandikwa siku ya ijumaa, siku ya jumamosi , siku ya jumapili, siku ya jumatatu, siku ya alhamisi, yamewekwa vizuri. Watoto wachanga wanafundishwa masiku haya.

Darasani kuna ubao. Mwalimu ameweza kuandika kitu ili wanafuzi wasome. Wameandika kwa hati nadhifu. Kitu ya kusafisha darasa imepangwa hapo mbele na kitu ya kutupia uchafu pia.

Tarakilishi imewekwa juu ya meza, kiti iko kando ya meza hiyo, hapani chumba cha watu kuingia kwenye neti, wanakuja kutumia tarakilishi hizi ili waweze kutafuta wanachotaka kwenye intaneti.

Kitabu imefunguliwa ukurasa mia moja sabini. Kitabu hiki ni ya kiswahili. Inatumika kuwafunza watoto kiswahili. Inaonyesha vile ya kutumia sarufi; matumizi ya hiki na hivi.

Watu walio na ulemavu wa kuwa hawaoni wanashiriki kwenye mchezo. Mmoja inaonekana anakuwa mshindi anaitwa Kimani. Nyuma yake mwingine anaitwa Santos. Kimani anashiriki kwa niaba ya Kenya ilhali Santos kwa niaba ya nchi ya Brazil .

watu walemavu wanashiriki katika mchezo wa kandanda ,wamevaa sare tofauti ni timu mbili tofauti ,kocha wao si mlemavu anawaelezea vile ya kucheza hawana mashabiki kwa vile viti ni wazi huko nyuma

Darasani viti vimepangwa maridadi, watu wanakuja wanaketi wanafundishwa, dirisha imefunguliwa ili upepo iweze kuingia kwenye darasa. Kuna tarakilishi yamepangwa ili watu waweze kupata taarifa kwenye mneti.

Madawati yamepangwa darasani, mwalimu ni kama ameelezea wanafunzi waweke dawati yao kwenye makundi. Hii ni njia ya kufundisha ili watoto waweze kuwa na yenye kushika kwa haraka na kufahamu vizuri kwa vile wanasaidiana. Hao wenyewe wanaweza kutoa majibu wakiwa pamoja.

Sehemu ya watoto ya kujivinjari vitu vimewekwa ili watoto waweze kufurahia. Mti kubwa inawiri na kutoa matawi mingi, maua yamekatwa vizuri. Sehemu hii imesafishwa na watu.

Dawati imepangwa ikiangaliana. Mwalimu anaweka wanafuzi wake hivi ili waweze kufundishana somo. Hii ni moja wapo ya walimu kuwafunza wanafuzi ili waweze kupata kuelezeana waelewe kwa haraka. Walimu wengi hutumia njia hii.

Chumba cha watu kuingia kwenye intaneti kupata taarifa, tarakilisha yamepangwa kwenye meza na viti ziko mbele ya meza ili mtu akalie. Chumba hiki kimefungwa. Watu kama vile wanafunzi wanakuja kutumia tarakilishi hizi.

Watu wawili wote ni walemavu. Wanakosa mguu moja, ilhali ya ulemavu yao wanashiriki ki kadada. Hapa inaonekana wanataka kuchukua mpira moja.

Mlango umefungwa chumba hii mtu hawezi kuingia. Sehemu hii ni ya shuleni ama hospitalini, matawi ya maua yanaonekana kua mrefu mtu anafaa kuja kuikata.

Madawati yamepangwa kwenye kundi. Mwalimu amewaweka wanafunzi wake kwenye makundi ili waweze kufundishana. Hii ni njia mojawapo ya wanafunzi kushika wanachofundishwa. Wanawekwa pamoja ili waweze kuelezeana.

Kitabu cha wanafunzi wa gredi la pili, wanajifundisha somo la kiswahili. Kitabu hiki kinaitwa nyota ya kiswahili. Imeidhinishwa na tume ya KICD . Imechapishwa na Jomo Kenyatta foundation inaonyesha watu wawili wakiwa juu ya farasi wanaipeleka.

Sehemu ya shuleni. Maua yamekatwa vizuri na nyasi imetengenezwa. Kuna vitu imechorwa kwenye ukuta ya darasa hili. Imechorwa kitu nabii Noah aliweza kusafirisha nayo watu. Darasa hii ni ya watoto wachanga.

Watu wanakuja kusimama gwarideni sehemu hii. Kuna pahali ya kupandisha bendera. Ghorofa iliomaridadi iko na mlango iliofungwa. Maua yamekatwa vizuri na nyasi yamewekwa kiwango moja.

Wanariadha wanashiriki katika kukimbia, wawili wameshinda wanaitwa Kimani na B. Ni walemavu hawawezi kuona wanasaidiwa kukimbia na watu wanaoona.

Sehemu ya ukuta imechorwa saa kubwa sana. Inaonyesha vile ya kusoma saa, watoto wadogo wanafundishwa na mwalimu wao vile ya kusoma saa ili wawe na taarifa waweze kusoma saa nyumbani ama saa yao waliovaa.

Watu wawili wanashiriki katika mchezo wa kukimbia. Mmoja anamwelekeza mwingine. Anayeelekezwa ni kipofu. Amefunga kitu kwenye macho yake. Inaonekana amejikaza kamba. Anashiriki kwenye riadha ilhali yeye ni kipofu. Ako na bidii sana.

Sehemu ya watu kujikusanya moto unapotokea. Kuna tangi kubwa nyeusi imewekwa hapo. Endapo moto utatokea watu wanahimizwa kuja kwa pamoja ili waweze kupata usaidizi kwa haraka.

Mtu mwenye ulemavu wa mguu mmoja anendesha baiskeli ilhali ulemavu wake anajikaza kuendesha baiskeli. Baiskeli hiyo iko na chupa ya maji kwenye chuma yake. Mtu anaonekana amevaa kitu kichwani na kioo.

Matarakilishi yamewekwa kwenye meza. Watu wanakuja kutumia tarakilishi hizi kuingia kwenye mneti waweze kupata taarifa. Maviti yako kando ya meza ili watu waweze kukalia.

Watu walemavu wamekuja kwa pamoja wanashikana mkono huku wametengeneza duara nusu. Wamevaa nguo iliyo nyekundu imeandikwa Kenya. Wanacheza mchezo wakiwakilisha nchi ya Kenya.

Ghorofa imesemekana wenye kukuja kutembeleana wapitie ofisi kwaza. Ghorofa hii ni kubwa, ikona madirisha mengi. Watu wanaishi sehemu hii, kuna ofisi pia. Inaimizwa wenye kupitiana wageni wapitie hio ofisi.

Kitabu imefunguliwa ukurasa wa themanini na saba. Watoto hufundishwa kutumia vitabu hivi. Ukurasa wa themanini na saba inaonyesha picha ya watoto wakiwa na wazazi wao kwenye meza wanakula chakula.

Maabara ya baolojia na kemia, wanafunzi wanafundishwa somo hizi ndani ya maabara ili waweze kujua vile vitu inafanya kazi kama vile kushikanisha makemikali na kufanya mtihani ya shuleni hapa.

Mwanamke mlemavu anashiriki katika mchezo, anarusha kitu, wavulana wawili wako kando wanamwangalia, amejikaza ilhali ulemavu wake haimzuui yeye kushiriki katika mchezo, kuna mtu nyuma ya gari yake ya kusukuma.

Kifutio cha ubao imepangwa chini ya darasani. Kuna kitu ya kupimia mtu akitaka kuchora mstari inaonekana hapa ni darasani wanafunzi wanakuja kufundishwa.

Watu walemavu wanashiriki katika mchezo wakandanda. Wameshikilia bakora yao wakipiga mpira kutumia mguu yao mmoja. Mwenye kuwahudumia wakiumia anasimama kando akiwaangalia. Hapa ni uwanja wa mpira.

Masomo ya siku hizi ya gredi ya pili, watoto wanafundishwa vile ya kutunza mazingira, kuna beseni, kuna mti inayopigwa na upepo, nambari ya watu hawa wa kutengeneza kitabu imeekwa hapo.

Watu walemavu wanashiriki katika mchezo, wanawakilisha nchi ya Kenya, mmoja anaonekana kutoa simu yake na kujirekodi. Wameinua bendera ya nchi ya Kenya, wamevaa vazi nyekundu.

Mkuu wa sehemu ya watoto wanaohitaji masomo maalum, Kiogora anaonekana akiwahutubia watu walio kuja kwenye kongamano. Mtu huyu ameshikilia mikrofoni na amevaa suti iliyo kuwa na maua.

Kitabu kimefunguliwa kwenye ukurasa wa arubaini na sita na arubaini na saba, kitabu hii hutumika shuleni na wanafunzi, nikama ni kitabu ya watoto wa checkechea kwa vile kuna vitu zimechorowa kama vile manguo viatu ,watoto wameeambiwa waichore yaani wapake rangi.